Uwanja mzuri ukiwa na majani yaliyochongwa kwa kiasi cha ufanano. Unaonekana kuwa na uwanda mpana na watu katikati yake. Na kutengeneza mandhari ya kuvutia na mawingu pamoja na upepo mwanana kabisa.

Matibabu. Hii ni sehemu ambapo afya ya mtu huwa inazingatiwa, kwani watu hupata huduma mbalimbali za kiafya. Madaktari wawili wanaonekana wakiendelea kufanya shughuli zao katika eneo hili.

Hawa ni matabibu, matabibu hawa hutibu magonjwa ya binadamu, matabibu hawa wanaonekana wamevaa vizuri, upande wa kulia tabibu kavaa koti refu na suruali nzuri, na upande wa kushoto tabibu kaonekana kavaa koti lenye mikono mifupi na suruali nzuri, matabibu hawa wanahitajika katika jamii kwa ajili ya kusovu matatizo ya magonjwa katika jamii.

Huyu ni mtoto mgonjwa, mtoto huyu amebebwa na mama yake katika eneo la hospitali. Ndani ya chumba hichi kuna matibabu ya kutosha kabisa kwa mtoto huyu kwa ajili ya kupona na kuwa na afya njema.